Duka la kisasa la nguo lina rafu nyingi zilizojazwa aina mbali mbali za nguo zikiwemo jaketi, fulana na mashati. Nguo zimepangwa kwa utaratibu kwenye vigingi na rafu zikionyesha mitindo ya rangi tofauti.

Onyesho la bidhaa za mitindo, zikiwemo kofia mbalimbali na vito vya shingo vilivyopangwa kwa uzuri. Mannequin imevalia kofia kubwa na vito, ikionyesha mtindo wa anasa. Vito vya shingo, pete na miwani ya jua vimepangwa kwenye meza, zikisubiri wateja.

Ndani ya duka kubwa la nguo likiwa na rafu. Kuna vigingi vingi vilivyosheheni mavazi ya aina mbalimbali. Mifuko ya mikono imepangwa juu ya rafu. Watu kadhaa wanaonekana wakichagua nguo na mifuko, wakijishughulisha na ununuzi.

Duka la kisasa la nguo na viatu limepangwa vizuri. Nguo mbali mbali, viatu, na vifaa vingine vimewekwa kwenye rafu na meza, vikionyesha bidhaa za kifahari. Taa za dari zinatoa mwanga wa kutosha, zikiongeza uzuri na mvuto wa duka hilo.

Duka la nguo linaonyesha safu ndefu za mashati yaliyotundikwa kwenye reki yakionekana kupangwa vizuri kulingana na rangi na mitindo. Mashati mengi yana rangi ya buluu. Pia kuna rundo la nguo zilizokunjwa kwa ustadi kwenye rafu na meza zikiashiria duka kubwa la rejareja.

Duka la nguo la nje lenye bidhaa nyingi zimepangwa vizuri. Nguo mbali mbali na kofia zimening'inia kwenye reki na maonyesho, zikivutia macho. Mannequins mbili zimevalia kofia kubwa za majani, zikionyesha mitindo ya nguo za majira ya joto.

Duka dogo limejazwa bidhaa nyingi zikiwemo nguo, mikoba na viatu. Nguo zimening'inia kwenye reki na mikoba imepangwa juu. Viatu vimepangwa kwenye makabati ya vioo, yakiruhusu wateja kuviona kwa urahisi.

Duka kubwa la nguo lenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Nguo mbali mbali, zikiwemo sketi, suruali, na mashati, zimening'inia kwenye reki na kuonyeshwa kwenye maonyesho. Taa nyingi zimewekwa kenye dari, zikitoa mwanga wa kutosha ndani ya duka hilo.

Onyesho la bidhaa za mitindo, zikiwemo nguo, vito na vifaa vingine. Maniquine imevalia scarf maridadi na mkufu. Ikionyesha jinsi bidhaa zinavyoweza kuvaliwa. Vito vya shingo na pete vimepangwa kwa uangalifu kwenye meza zikisubiri wateja.

Rafu imejaa vito vya masikioni, vikiwa vimepangwa kwa utaratibu na kuvutia macho. Sehemu ya juu ina safu nyingi za vito vidogo vidogo vilivyoning'inizwa kwenye kadi, vikionyesha uzuri wao wa kipekee.

Duka la nguo limepangwa kwa umaridadi likiwa na nguo nyingi zilizopangwa vizuri kwenye rafu na vitundiko. Taa za kifahari zinaning'inia kutoka dari zikitoa mwanga mzuri unaoangazia bidhaa. Katikati kuna kiti cha kupumzikia na viti vingine vimetawanyika vikionyesha nafasi ya wateja kujaribu nguo au kupumzika.

Duka kubwa la nguo lenye jina Max kwenye ishara yake. Inafungua mlango wake ka wateja ndani ya jumba la maduka. Ndani yake, nguo nyingi zimepangwa vizuri kwenye rafu na vitambaa zikivutia wanunuzi.

Ndani ya duka la nguo, nguo nyingi zenye rangi mbalimbali zimetundikwa kwenye stendi. Nguo hizi ni pamoja na fulana, blauzi na suruali zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa mitindo. Duka hili linaonekana likiwa limepambwa kwa rangi ya waridi na zambarau likitoa mazingira ya kuvutia kwa wanunuzi.

Safu ndefu za suti zimetundikwa kwa utaratibu kwenye rafu katika duka la nguo. Kuna aina mbalimbali za rangi na miundo kuanzia bluu, kijivu, kahawia hadi nyekundu , nyeusi. Kila suti inaonekana kuwa mpya na limepangwa vizuri tayari kwa kuuzwa.

Duka hili la nguo limejaa nguo mbalimbali zilizoninginizwa kwenye rafu zikionyesha rangi na mitindo tofauti. Kuna nguo nyingi za aina mbalimbali ambazo zina tangazo la offer maalum. Zingine zimepangwa kwa utaratibu zikivutia jicho nakualika wateja kuzitazama.

Duka hili limejaa nguo zilizokunjwa vizuri kwenye rafu ndefu za mbao. Pia kuna viatu vingi vilivyopangwa kwa umaridadi kwenye sehemu maalum ya kuonyesha. Katikati ya duka kuna benchi ndogo ya buluu, yenye vitabu vilivyopangwa juu yake.

Gari aina ya vani ya rangi ya fedha imesimama kando ya barabara ikionekana tayari kwa safari au imetoka safari. Lina madirisha meusi na stika kwenye mlango labda zikionyesha nembo ya kampuni au shirika.

Eneo kubwa limejaa magari mapya ikiwemo sedani, magari ya abiria madogo na malori madogo ya kubebea mizigo. Yamepangwa kwa ustadi katika safu mbalimbali, yakisubiri kuuzwa au kusafirishwa.

Mwandamano wa magari mapya yamepangwa ndani ya chumba kikubwa chenye madirisha marefu. Magari hayo yana rangi tofauti, yakiwemo vyeusi, vyeupe na buluu, na yote yaonekana kungaa na kuwa safi.

Mwanaume aliyevaa koti refu jeusi anatembea kuelekea gari jeusi lililoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari hio inaonekana kua na magurudumu ya kifahari na sehemu ya kubebea mizigo yenye nondo za chuma.

Gari jeupe limepaki kwenye eneo lenye nyasi. Gari hilo lina milango ya kuteleza na madirisha meusi, kuashiria kuwa ni la kubebea abiria au mizigo. Kuna jengo la mbao nyuma likionyesha mazingira ya mashambani au vijijini.

Gari jeupe la kisasa aina ya SUV . Linafanana na Vokswagen Tiguan. Limeegeshwa barabarani likionyesha upande wake wa nyuma na upande wa abiria. Magurudumu yake yana alloy ya fedha. Na taa zake za nyuma zina mwanga mwekundu unaovutia.

Gari jeupe aina ya vani limetumika kusafirisha abiria likiwa na mlango umefunguliwa. Limepaki kando ya barabara likisubiri abiria au limekamilisha safari. Kwa mbali kuna jengo kadhaa yanaonekana yakionyesha mazingira ya mijini.

Magari kadhaa yametawanyika kwenye uwanja mkubwa wa nyasi yakionyesha mkusanyiko wa magari. Gari moja la fedha aina ya SUV na gari jingine dogo la fedha zimesimama mbele zikiwa zimetawala eneo.

Gari jeupe la kisasa, aina ya SUV, limeegeshwa barabarani, likionyesha muundo wake maridadi. Taa zake za mbele zinang'aa, zikiashiria ubora wa muundo. Linasimama kwa utulivu, likionyesha uzuri wake na utayari kwa safari.

Funguo nyeusi za gari zikiwa zimetundikwa kwenye ukingo wa jua mlango wa gari ,funguo hizo zina vitufe kadhaa vinavyoonekana wazi vikiwemo vya kufunga na kufungua gari sehemu inaonekana kuwa na dirisha lenye mnao likionyesha mazingira ya nje yaliyo wazi.

Magari mengi yamepangwa kwa safu ndefu kwenye sehemu ya kuegesha. Magari hayo yana rangi mbalimbali yakiwemo meupe na ya fedha na yanaoekana kuwa mapya. Jua linang'aa juu yao likiongeza mng'ao kwa miili yao. Hii inaashiria maonesho ya magari au maegesho makubwa ya magari.

Duka la kisasa la magari, ambapo kuna gari jeupe jipya la Nisani lililosimama upande wa kulia. Kwenye upande wa kushoto, wanawake wawili wamesimama nyuma ya counter ya mapokezi, wakionekana tayari kuwasaidia wateja.

Gari la abiria jeupe lenye muundo wa kisasa na wa kupendeza limeegeshwa barabarani. Namba za sajili wa gari hilo zinaonekana wazi kama KCM 709K zikionyesha kuwa limepata leseni nchini Kenya.

Mchuuzi wa magari anazungumza a wanando wawili labda akiwapa maelezo kuhusu gari jipya. Wanandoa hao wanaonekana wenye furaha na na kuridhika wakiwa wamesimama karibu na magari mengi. Madirisha makubwa yanayoakisi magari yanaongeza hisia ya duka ya magari la kisasa.

Mwanaume na mwanamke amesimama karibu na gari jipya ndani ya duka la kuuza magari. Mwanaume akiwa amevalia suti na miwani anatabasamu na anaelekeza kwa mkono wake akionekana akieleza jambo kuhusu gari.

Kundi la watu limekusanyika katika eneo wazi lililo na nyasi wakiwa karibu na magari kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa. Gari jeusi linasimama mbele likiwa na magurudumu ya alloy yanayong'aa.

Gari la zamani la kijani kibichi aina ya Land Rover likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye lami. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri na safi likiashiria utunzaji bora.

Gari jeupe la kisasa linaonekana kama suv . Limesimama ndani ya chumba cha maonyesho cha magari. Linaonekana likiangaza chini ya taa za chumba hicho ikivutia macho kwa uzuri wake.

Gari jeusi la kifahari, labda aina ya Subaru Forester, likiwa limeegeshwa kwenye eneo la changarawe. Magurudumu yake meusi na ya fedha yanaongeza uzuri wake, na kuna magari mengine yaliyoegeshwa nyuma yakionyesha eneo la maonyesho ya magari.

Lori kubwa la kusafirisha magari limepaki likiwa na magari. Magari yote yanaonekana ya kifahari yakionyesha kuwa yanasafirishwa kwa uangalifu. Lori hilo la buluu linaonekana likiwa katika hali nzuri likiashiria usafiri salama wa magari.

Mkusanyiko wa magari ya kifahari yaliyoegeshwa kwenye eneo la wazi chini ya vibanda cha kivuli. Gari la samawati linavutia macho upande wa kushoto huku gari la machungwa lenye kung'aa likiwa limeegeshwa katikati; likionyesha muundo wa michezo.

Gari jeusi la kifamilia limewekwa kwenye eneo la maegesho lenye lami. Magurudumu yake yana rimu za kijivu na breki nyekundu zinazovutia macho. Uso wa gari unaakisi mwanga wa jua ukionyesha ung'avu wake.

Gari jeusi la aina ya SUV, na boot yake imefunguliw kikamilifu. Sehemu ya nyuma ya gari inaonekana ikiwa tupu, tayari kupakia mzigo. Milango ya nyuma pia imefunguliwa, ikionyesha uwezo wa gari hilo kupepa mizigo mikubwa. Gari hili linaonekana liko tayari kwa safari au kupepa vitu.

Katika chumba cha maonyesho cha kisasa, mwanamke amesimama karibu na gari jeupe la Tesla lenye boneti iliyo inuliwa. Amevalia barakoa nyeupe na fulana nyeusi yenye nembo ya Tesla. Akionekana akimuelezea mwanamume aliyesimama mbele yake kuhusu gari hilo.

Soko kubwa au duka lenye bidhaa nyingi zimepangwa na kuuzwa .Mavazi ya rangi mbalimbali yametundikwa kwenye kuta huku bidhaa nyingine zikiwa zimepangwa kwenye rafu na meza. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa mbalimbali kuashiria shughuli za biashara zinazoendelea.

Soko lenye shughuli nyingi linaonekana likiwa limefurika watu na bidhaa. Likiwa na vibanda vingi vilivyopangwa kwa safu. Baadhi ya vibanda vina paa za chuma zilizopinda uku vingine vikiwa na paa za rangi mbalimbali kama kijani na samawati.

Uchaguzi mpana wa herini za kipekee zimepachikwa kwa wingi kwenye onyesho. Zinatengenezwa kwa metali mbalimbali na zina maumbo tofauti kama vile majani, ramani ya Afrika na miundo ya kikabila.

Ndani ya soko kubwa limejaa wachuuzi na wateja. Huku bidhaa mbalimbali zikiuzwa, mimea na matunda, kama parachichi na limau, yamepangwa kwenye masanduku tayari kwa mauzo. Nguzo za bluu zinazoshikilia paa la soko zinaonekana, zikionyesha muundo imara wa jengo hilo la biashara.

Eneo la nje lina vivuli viwili vikubwa. Kimoja cha zambarau na kingine cha buluu vilivyosimama karibu na kila mmoja. Chini ya kivuli cha buluu , kuna rundo la maua na matunda yaliyopangwa, ikionyesha labda ni sehemu ya kuuza bidhaa.

Meza ndefu iliyofunikwa kwa kitambaa cha bluu, imejaa rundu la viatu vya aina mbalimbali, vikiwemo vya michezo na vya kawaida. Baadhi ya viatu vina bei zilizobandikwa, zikionyesha kiasi cha shilingi mia mbili kwa jozi.

Eneo hili limejaa milundo ya nguo zilizokusanywa kwa namna ya rundo, zikiashiria soko la mitumba , au duka la nguo za bei nafuu. Rangi mbalimbali za nguo zinaonekana, zikiwemo nyeupe, chungwa, kijani, na nyeusi, zikionyesha aina mbalimbali za nguo zinazouzwa.

Soko la wazi limejaa bidhaa mbalimbali za ufundi na viatu. Sandali nyingi za ngozi na shanga zimetundikwa zikionyesha ufundi wa mikono. Juu ya meza, kuna mkusanyiko wa shanga na vitu vya mapambo na pia vitu vingine vya kitamaduni vinavyouzwa.

Soko lenye shughuli nyingi. Kuna meza kadhaa zikiuza bidhaa mbalimbali ikiwemo maua na labda vitabu au kazi za sanaa. Watu wanatembea na kufanya manunuzi huku wengine wakiwa wamekaa kwenye vibanda vyao.

Rundo kubwa la vitu vitatu tofauti vya chakula vilivyopangwa kwenye sehemu za mbao. Katikati, kuna wingi wa vitunguu vyekundu vikubwa vikiwa vimepangwa vizuri. Kushoto kwa vitunguu kuna rundo la viazi vya kahawia na kulia, kuna nyanya nyekundu na za machungwa, zikionyesha utofauti wa mazao.

Nyumba iliyojengwa kwa mawe na paa la vigae vya udongo, ikizungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi. Madirisha mengi yanaonekana wazi, yakipata mwanga wa kutosha kutoka nje. Hii inaweza kua nyumba ya familia au kituo cha mapumziko katika eneo lenye utulivu.

Jengo refu lenye ghorofa kadhaa linasimama chini ya anga la buluu lililofunikwa na mawingu meupe. Sehemu ya juu ya jengo imepakwa rangi ya chungwa huku ghorofa ya chini zikiwa na kuta za rangi ya kahawia nyepesi na balconies zenye nguzo.

Hii ni bango kubwa la matangazo lililowekwa nje. Likitangaza jengo la kisasa la ghorofa. Juu ya bango kuna picha ya jengo refu lenye madirisha mengi. Likiwa na ujumbe, contsruction ongoing .

Jengo refu la ghorofa linasimama wima likiwa na kuta za rangi ya kahawia iliyokolea na dirisha meusi. Lango kubwa la chuma lenye muundo wa kupendeza inafunika kiingilio cha jengo, likionyesha usalama.

Jengo refu la ghorofa limejengwa kwa matofali ya kijivu na kupambwa kwa mistari ya machungwa linasimama chini ya anga safi ya buluu. Jengo hilo lia madirisha madogo yaliyopangwa kwa usawa katika kila ghorofa na paa lake linaonekana kuwa la chuma.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa moja iliyopakwa rangi ya manjano na kijivu. Majani mabichi yametanda kuzunguka nyumba, yakipamba mandhari. Viti na meza nyeupe vimepangwa mbele ya nyumba, vikitoa nafasi ya kupumzika au kuburudika nje.

Jengo refu la ghorofa lililojengwa kwa matofali ya rangi ya chungwa, linajitokeza kwa urefu likiwa na madirisha mengi. Lango la kijani linazuia kuingia kwenye jengo, likionyesha usalama na faragha. Kuna miti na mimea mingi karibu na jengo, ikiongeza uzuri wa mandhari ya asili.

Jengo refu na la kisasa limesimama chini ya anga yenye jua kali na mawingu. Lina ghorofa nyingi zenye madirisha mengi na balcony . Zikionyesha muundo wa makazi au ofisi. Sehemu ya chini ya jengo ina maduka na biashara mbalimbali. Ikiashiria kuwa ni eneo lenye shughuli nyingi za kibiashara.

Jengo refu la ghorofa likiwa na rangi ya manjano na kijivu. linasimama wima likielekea angani. Madirisha mengi yamepangwa kwa usawa kwenye kuta zake yakionyesha muundo wa kisasa. Sehemu ya katikati la jengo limefunikwa na kioo cheusi kinachoakisi mazingira kikiongeza mvuto wake.

Jengo refu la ghorofa nyingi, likiwa na mchanganyiko wa rangi ya buluu na rangi ya zege. Inasimama wima chini ya anga la buluu lenye mawingu meupe. Juu ya paa ya jengo hilo kuna antennae kadhaa za mawasiliano, zikionyesha kua linaweza kua na matumizi ya kibiashara au ofisi.

Majengo mengi yenyeorofa yametengwa kwa mtindo unaofanana yakiwa na paa nyekundu. Yamepangwa kwa utaratibu yakionyesha makazi au nyumba za kisasa. Miti michache na magari yanaonekana chini yakiongeza uhai kwenye mazingira haya ya mjini.

Jiko la kisasa lenye kabati za rangi ya kijivu nyeusi na sehemu za kazi zenye rangi nyeusi. Dirisha kubwa la mstatili linatoa mwanga wa kutosha ndani ya jiko, likifanya eneo lionekane kuwa angavu.

Jengo refu la ghorofa lenye rangi ya kahawia na pembeni yake kuna bwawa la kuogelea lenye maji safi ya samawati, jengo lina balkoni nyingi zinazoelekea nje zikionyesha muundo wa kisasa, karibu na bwawa una eneo la nyasi iliyokatwa vizuri ikipatia nafasi ya kupumzika na starehe.

Jengo la gorofa lenye kuta za matofali na rangi nyepesi limesimama wima. Fensi kubwa ya chuma yenye waya wa umeme imewekwa mbele ya jengo hilo kwa ajili ya usalama. Bango dogo jekundu na jeupe lenye maneno for sale two bedroom apartment commercial use na namba ya simu limefungwa kwenye fensi hio.

Jengo refu la ghorofa lenye madirisha mengi yaliyopangiliwa vizuri. Sehemu ya juu ya jengo imejengwa kwa matofali ya rangi ya kijivu huku sehemu ya chini ikiwa na rangi ya kahawia ikionyesha muundo wa kipekee.

Jengo la ghorofa lenye rangi ya waridi na paa la kahawia limesimama katikati likizungukwa na miti mirefu kimuundo cha chuma chenye rangi ya samawati labda sehemu ya uwanja wa mchezo au ujenzi, kipo upande wa kulia wa jengo. Hali hii inaashiria makazi ya kisasa au eneo la biashara katika eneo lenye miti mingi.

Majengo makubwa ya ghorofa yakiwa bado yanaendelezwa, yaliyojengwa kwa matofali na saruji. Baadhi ya madirisha yamefungwa na mengine yameachwa wazi, ikionyeshwa hatua tofauti za ujenzi. Mmoja wa wafanyakazi anaonekana juu ya paa ya jengo moja akifanya kazi na nyaya za umeme zinapita juu ya majengo hayo.

Majengo kadhaa ya ghorofa yaliyojengwa kwa matofali ya saruji, yakiwa bado hayajakamilika. Mfanyakazi anaonekana juu ya majengo, akiendelea na ujenzi chini ya anga safi ya buluu. Nguzo za umeme zilizo na nyaya mingi zinapita mbele ya majengo, zikiongeza taswira ya miundombinu.

Jengo refu la ghorofa la rangi ya samawati limezungukwa na bustani nzuri na iliyotunzwa vizuri. Katikati ya bustani kuna nguzo ndefu yenye taa ya sola ikionyesha matumizi ya nishati mbadala. Bustani hiyo ina mimea mbalimbali ikiwemo vichaka vilivyopunguzwa vizuri na miti midogo ikibamba mazingira ya jengo hilo.

Eneo hili linaonekana kua ndani ya duka kubwa, likiongozwa na bango refu lenye ujumbe, Welcome to Carrefour. Bidhaa mbali mbali zimepangwa kwenye rafu, zikiashiria maduka makubwa ya jumla.

Duka kubwa la vyakula limepangwa vizuri. Bidhaa mbalimbali kama vile matunda, mboga na bidhaa za kuoka zimepangwa kwenye rafu na meza. Wateja na wafanyakazi wanaonekana wakitembea ndani ya duka wakifanya manunuzi au kuhudumia.

Duka hili lina safu ndefu ya mirija ya kioo iliyojaa aina mbali mbali za nafaka na karanga, zikipangwa kwa mpangilio mzuri. Kila mrija una utaratibu wa kutoa bidhaa, ukiruhusu wateja kujipakulia kiasi wanachotaka.

Duka kubwa la rejareja Carrefour. Linawapokea wateja wake. Ndani ya duka kuna idadi watu wakitembea na kufanya manunuzi huku badhi yao wakionekana kwenye sehemu ya mapokezi au kaunta, shughuli za ununuzi zimepangwa utaratibu karibu na mlango. Zikiashiria utayari wa wateja kuanza safari zao ununuzi.

Ndani ya duka kubwa lenye freezer , ndefu zilizojazwa bidhaa mbalimbali, zikiwemo nyama na vyakula vingine vilivyogandishwa. Kila freezer ina kifuniko cha kioo kinachoruhusu wateja kuona bidhaa zilizomo ndani.

Rafu nyingi zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo mikoba, sanaa za mikono na vitu vya mapambo. Mikoba nyingi enye rangi na miundo tofauti imepangwa juu ya rafu na mengine imening'inia pembeni.

Sehemu ya duka kubwa imepambwa kwa uuzaji wa matunda na mboga mbali mbali. Nyanya nyingi zenye rangi nyekundu zimewekwa kwenye vikapu vya mbao, zikiwa zimetawala eneo la katikati. Kwenye rafu za juu, kuna ndizi za njano na vitunguu, zikiashiria upana wa bidhaa.

Rafu za duka la nyama zimejaa aina mbalimbali za bidhaa. Zote zikiwa zimefungashwa vizuri. Kuna vifurushi vingi vya nyama choma, nyama ya kusaga na vipande vya kuku vilivyopangwa kwa utaratibu.

Safu ndefu ya rafu zilizojazwa bidhaa mbali mbali za matumizi ya nyumbani katika duka kubwa. Bidhaa hizo zimepangwa vizuri kwenye ghorofa tofauti, zikiwemo sabuni, vitu vya kusafisha, na bidhaa za afya.

Duka kubwa la rejareja lina rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vifaa vya eletroniki na bidhaa za nyumbani, safu za friji na vifaa vingine vikubwa vya umeme vimepangwa mbele, huku rafu zenye matangazo ya promotion zikionekana kwa mbali.

Vifaa kadhaa vya kujihudumia vimepangwa kwenye kaunta ndefu, vikiwa na skrini za kugusa na sehemu za kulipia. Kila kituo kina kikapu chekundu cha ununuzi, kikionyesha utaratibu wa wateja kujilipia wenyewe bidhaa zao.

Duka kubwa limejaa bidhaa za urembo na utunzaji wa ngozi zilizopangwa kwa uangalifu kwenye rafu ndefu. Kila rafu imejaa chupa na vifungashio vya lotion , sabuni, na bidhaa nyinginezo, zikiwemo zile za Johnsons.

Duka la bidhaa za jumla lina vyombo virefu vya uwazi vilivyojazwa na karanga za aina mbali mbali zikiwemo njugu na korosho. Vyombo hivyo vimepangwa kwas safu vikinyesha ukubwa wa bidhaa zinazouzwa kwa wingi.

Duka kubwa la kisasa linaonekana likiwa na rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Zikiwemo mkate na bidhaa za kuoka. Sakafu ina muundo wa vigae venye rangi tofauti na dari ina paa la chuma lenye muundo wa mifupa ya chuma iliyo wazi na taa zilizoning'inia.

Counter ya nyama iliyogandishwa imejaa aina mbalimbali za nyama mbichi zikiwemo nyama ya ng’ombe na ya kuku. Vipande vya nyama vimepangwa kwenye tray na kuwekwa juu ya vitanda vya matani bandia vikiwa na baadhi ya matunda na mboga kama mapambo.

Rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zimetawala eneo hilo. Vinywaji, bidhaa za vyakula vilivyofungashwa na aina nyingine za bidhaa zimepangwa kwa ustadi katika safu na ngazi tofauti. Sakafu ina vigae vyeupe na kuna kreti ya plastiki iliyowekwa katikati labda ikitumika kwa ajili ya kupanga bidhaa au taka.

Eneo hili limejaa baiskeli nyingi za aina mbalimbali, zilizopangwa kwa mistari mirefu ndani ya duka kubwa. Baadhi ya baiskeli zina rangi angavu kama kijani kibichi na chungwa, zikionyesha mitindo tofauti.

Duka kubwa la rejareja lenye bidhaa mbalimbali zimepangwa vizuri, sehemu ya kinywaji baridi na friji za bidhaa za maziwa zinaonekana upande wa kulia zikiwa zimejaa bidhaa ,rundo la matunda na mboga zimepangwa kwa uzuri zikivutia wateja.

Maduka makubwa yamejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu ndefu. Bidhaa kama nafaka za watoto, vyakula vya makopo na vifungashio vingine vimetundikwa kwa utaratibu. Kila moja ikiwa na bei yake iliyoandikwa.

Rafu ndefu za duka zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali. Zimepangwa kwa utaratibu mzuri, kuanzia bidhaa za nyumbani hadi za kibinafsi. Baadhi rafu zina vifungashio vya kijani kibichi vilivyopangwa kwa safu. Huku zingine zikiwa na bidhaa za rangi tofauti kama vile manjano, blue na nyeupe.

Njia ya wateja ndani ya duka kuu ikiwa na rafu nyingi zilizojazwa bidhaa mbali mbali za nyumbani na za kibinafsi. Bidhaa hizo zimepangwa vizuri kwenye safu. Sakafu ya duka inaonekana kua na vigae vyeupe, na mwanga wa kutoka juu unaangazia njia yote.

Rundo kubwa la karatasi za choo za Hannan zilizopangwa kwa ajili ya ofa. Zimepangwa juu ya jukwaa jekundu lililoandikwa promo , kuashiria punguzo la bei. Kando yake kuna rundo lingine la bihaa zinazofanana zikionyesha wingi wa bidhaa zinaozouzwa.

Duka la viatu lililojazwa bidhaa mbalimbali likiwemo rundo la viatu vya kuteleza vilivyopangwa kwa rangi tofauti. Rafu zimejaa viatu vya aina mbalimbali kuanzia buti hadi viatu vya kawaida zikionyesha mkusanyiko mpana.

Katika duka kubwa la rejareja, counter ndefu ya vyakula vitamu imepangika kwa kuvutia. Juu ya counter kuna ishara zinazoelekeza sehemu mbali mbali za bidhaa. Mbele ya counter , rundo la peremende zenye rangi mbali mbali zimepangwa kwenye stendi maalumu, zikiwa zimetambulishwa kama assorted candies .

Safu ndefu ya mashine ya kufulia za kisasa nyingi zikiwa na chapa ya LG. Mashine hizi zimepangwa vizuri kwenye stendi maalum ndani ya duka kubwa zikionyesha aina mbalimbali na ukubwa.

Safu ndefu ya majiko ya kisasa yaliyo pangwa kwenye sakafu ya duka kubwa. Majiko haya yana rangi na ukubwa tofauti yakionyesha aina mbalimbali za bidhaa zinazo patikana. Mbali na majiko kuna runinga kubwa zilizo pangwa kwenye rafu nyuma zikiashiria duka la vifaa vya kielektroniki.

Safu ndefu za bidhaa mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu ndani ya duka kubwa. Kuna bidhaa za usafi, vinywaji na vifurushi vingi vya rangi tofauti, zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Njia pana ya ununuzi inaonekana wazi kati ya rafu ikimpa mteja nafasi ya kutembea.

Rundo la magodoro yaliyopangwa vizuri kwenye rafu. Magodoro haya yana rangi na mitindo mbali mbali na mengine yamefungashwa kwenye plastiki. Yanapatikana kwa wingi, yakionyesha kuwa ni duka au ghala la bidhaa za kulala.

Duka kubwa imejaa rafu ndefu zilizojaa bidhaaa mbalimbaliza kahawa na vinywaji vingine. Kuna pakiti nyingi za kahawa za rangi tofauti zikionyesha aina mbalimbali zinazopatikana. Bidhaa nyingine za unga kama vile chokoleti ya kunywa na chai pia zimepangwa kwa utaratibu.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa, rafu ndefu zimejaa bidhaa za aina mbalimbali. Mifuko ya sukari na unga imepangwa kwa utaratibu kwenye rafu za chini, zikionyesha sehemu ya bidhaa muhimu. Duka hili linaonekana kuwa safi na kupangwa vizuri, likitoa chaguo nyingi kwa wateja.